Mama ako kwenye shamba la ndizi na ameshikilia mgomba wa ndizi ambao uko tayari kuvuna. Mama huyu naye ni mfanyabiashara ambaye anashiriki katika biashara ya kuuza mboga, ndizi na machungwa au matunda ya aina mbalimbali kulingana jinsi yeye alivyo vaa.

Hapa tunaeza tazama ng'ombe kuna mtu aliyechuchuma na mtu huyu ana kibuyu ambayo ina maziwa. Kwa hivo mtu huyu anakama ng'ombe aliyefungiwa kwenye mnada ili akaweze kutulia na mtu huyu akaweze kukama maziwa kwa utulivu bila ng'ombe kugonga ama kuweza kuyamwaya maziwa.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi ambayo yamepandwa shambani na upanzi wa ndizi hufanyika kwa kwa kuchimba shimo ili uweke mgomba kwenye shimo nao mgomba utamea uje juu. Hii inasaidia mgomba usiwe legevu na kuweza kuanguka chini iwapo kutatokea na upepo mkali. Shamba hili linaonekana kuwa safi ambapo hamna makwekwe chini.

Hawa ni maafisa au wahudumizi katika ofisi ya serikali, wanoonekana wakiwa katika kiwanda kimoja kinacho husika na mambo ya kuhifadhi, na kuchemsha maziwa ili wakaeze kuzipakia kwenye karatasi na kuwauzia wakulima, wanaonekana kuwa wanaeka kwenye vipimo waziuze.